Eneo la uwazi lililokaribiana na chumba kidogo maalumu kwa ajili ya matumizi ya kuweka na kutoa pesa, kinachojulikana kwa jina la kioksa cha pesa husaidia wafanyabiashara kuweka pesa ama kutoa pesa, kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Sehemu ya kaunta ya baa yenye muonekano wa kisasa, imepambwa kwa uwepo wa mwanga wa taa wa rangi za samawati na nyekundu, zinazotawala eneo hilo kwa kuangaza mvuto na hali ya utulivu, na kiti kipo tayari kwa ajili ya mteja kukaa na mpangilio mzuri wa vinywaji, kuonyesha huduma safi na kuvutia kibiashara.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na chuma, ni moja ya samani zilizopangwa tayari kwa kuuza. Kimepambwa kwa muundo wa kisasa na rangi nzuri kwa ajili ya kuvutia wateja, kwa lengo la kuimarisha biashara.

Mwanaume na mwanamke wakiwa kwenye genge la mboga wamezungukwa na vitu tofautitofauti ikiwema nyanya chungu, nyanya, vitunguu, karoti, hoho katika soko la kienyeji. Nyuso zao zimejaa furaha kwa kuwa na uhakika wa mahitaji ya nyumbani na biashara katika eneo hili.